Kuna gari ambayo inaitwa daladala na ni nyeupe sana na inaonyesha hii gari inatumiwa na watu kadhaa, watu wachache hivo, limeng'ara sana na halina uchafu na.

Magari haya wote ni kama zinauzwa ama ni zimewekwa hapo. Kuna magari mengi lakini kadhaa ziko na rangi ya nyeupe na kuna zingine nyekundu na kuna pia zingine nyeusi.

Tunaziona kwa picha mayai tofauti sana. Kuna mayai nyeupe ambayo ni mayai ya kienyeji na mayai hii ingine ya kawaida na zimewekwa kwa trey ya tofauti sana.

Soko linaonyesha ni kama ndizi wanauza mingi na ndizi zingine zimeiva sana zingine hazijaiva, kuna zingine ndogondogo sana na kuna kisu ambayo wameweka kwa juu, kuna nyanya.

Magari haya ni magari mingi sana na ni magari tofauti tofauti. Kuna zingine za rangi ya nyeusi, nyeupe na kuna zingine nyekundu na zile magari zimepangwa vizuri.

Duka mizigo yake iko nje kama maji na soda na imeandikwa Mpesa na imepakwa rangi ya samawati na kuna vyenye kuna.

Gari huu ambayo kuna magari mengi lakini kuna gari nyeusi ambayo iko iko karibu na watu na watu ni kama wanaangalia kitu. Huku mzee mwingine ameketi juu ya gari na mwingine ame ako nyuma yake na kuna wadada watatu.

Gari huu ambao inaitwa TX ama Prado ama Land Cruiser ni gari iko na nguvu nyingi na imesimama mbele ya manyumba na nambari yake ni KDK.

Kuna mtu huyu ambaye ameshikilia pesa na hiyo pesa ni pesa ni pesa nne. Moja yao ni mia mbili, mia , hamsini ameshikilia mkono moja na kuna hamsini ingine ameshikilia kwa mkono hiyo ingine.

Hii kitu ya kueka shingo ambaye mtu akivunjika shingo ama akipata jeraha anawekanga. Kuna mtu huyu ameshikilia na amevaa hio kitu na nikama wanasema bonyeza nane, mbili, nane, nyota ili ununue hii kitu.

Kuna mkono ambayo imeshikililia pesa lakini hii pesa ambaye iko hapo ni kama pesa ambaye ilikuwa inatumika na wakenya. Moja yao ni ameshikilia mia mbili na kuna pesa ingine inafuatilia. Kuna za chuma na kuna ya hamsini iko hapo mbele.

Gari huu ya lori ambaye inajulikana kama gari kubwa ambaye inabebanga magari ili magari mengi iende mahali moja na magari zimefungwa vizuri.

Gari hii ambayo ni gari refu sana na rangi yake ni rangi ya samawati imebeba magari mengi sana ndogondogo, kuna zingine zimewekwa juu na zingien ziko hapo chini.

Gari imesimamishwa mahali kuna magari mengine huko nyuma yake. Na huku inakaa kama bustani. Kuna nyasi ndogo ndogo na kuna miti marefu huku nyuma. Na gari imefungwa.

Huu ni soko ya kuuza mboga na kuna pia nguo, mboga hizi ni kama mtu anauza na kuna kijana hapo ambaye anacheka kuna anacheka sana amevaa kofia ni kama anafurahia kazi.

Kuna mtu ameshikilia pesa, na hii pesa ni ile pesa ya mpya iliyotolewa na banki kuu ya Kenya, na thamana yake hii pesa ni elfu moja.

Soko huu ni kama ile inaitwa Gikomba na inauza vitu kadhaa sana, naona blanketi, manguo mengine pia na kuna watu wengi wanapita kwenye njia.

Duka za kuuzwa magari haswa magari za mchezo. Zinaundwa vizuri na zinakaa kama nyumba na ziko na mwangaza mingi sana ili magari zionekane vizuri.

Gari imesimama hapo katikati ya barabara na pande moja kuna bustani na pande hiyo ingine kuna nyumba na iko na mlango na kuna miti mbele yake.

Mikono miwili hapa. Moja inachukua pesa ama inapokea pesa, ama hio ingine inapatia ile pesa sasa, na hii pesa wanatumia ni pesa ya Kenya.

Haya kwa majina inaitwa Lexus. Kuna aina mingi ya rangi ya hizi magari. Kuna nyekundu, nyeusi na kuna nyeupe pia.

Huu ni kama duka wa maziwa ambaye inaitwa Destiny Dairies ambaye ikona maziwa na inahudumia watu wengi sana ju naona kuna wateja hapo wamesimama kama watano.

Soko hii watu wanaweka mizigo zao chini wakiuza kwa watu wengine wakikuja na inaonekana watu ni wengi hapa sana wakinunua mboga.

Mboga haya ni kama viazi, kitunguu, nyanya, na kuna nyanya mbili hapo inaonekana nyanya yenye ni nyekundu, na nyanya zingine ni nyeupe kiasi, na zimepangwa.

Huu ni duka ambaye iko na magari mengi na inauza magari kadhaa sana, kuna zingine nyekundu, kuna nyeupe, kuna nyeusi, kuna kijani kibichi na kuna mahali hawa watu wakiuza wanakaanga ili wahudumie watu.

Duka hili liko na mlango ambayo ni majani kibichi na imeandikwa mpesa, kuna mitungi hapo zimewekwa ndani na kuna mbao na hii duka ni kama imefunguliwa.

Soko hili, kila mtu anajipangia na kuweka mizigo yake ya mboga hapo chini, vile watu wakipita waone, na wanunue, wakiendanga hivo.